Muuguzi akitoa huduma ya afya kwa jamii, ambayo ni chanjo kwa mtoto ili kuweza kumkinga na magonjwa. Zoezi hili ni muhimu katika kuimarisha afya na ukuaji salama wa watoto katika jamii zetu.